Watu wawili wanaonekana. Mmoja amevaa barakoa ya buluu ameshikwa mkono na mwingine aliyevaa glovu na barakoa akionekana kama kumpa sindano. Hii inaashiria tukio la matibabu au chanjo. Chupa ya maji ya buluu iko mbele yao. Mazingira yanaonekana kuwa ya huduma ya afya au hospitali.

Chupa nyeupe ya vidonge vya vitamin D imelala ikiwa na vidonge vyeupe vilivyotapakaa karibu. Mwanga unafanya chupa na vidonge vionekane vizuri. Hii inaashiria mada ya afya na virutumbisho munimu kwa afya ya umma. Picha inatoa ujumbe wa lishe au matibabu.

Mandhari inaonyesha kibanda cha kitamaduni chenye omba la mviringo kilichojengwa kwa udongo na kuekezwa kwa nyasi, mazingira ni kavu yenye udongo wa kahawia na miti michache iliyokauka, inaonyesha msimu wa kiangazi, upande wa kulia kuna kitu chenye rangi ya chungwa, mazingira inaonekana kuwa maisha ya kijijini.

Kuna kundi la watu baadhi wakiwa wamevaa mavazi meupe, wanashika masanduku makubwa ya rangi ya chungwa angavu. Wako kwenye eneo la wazi, yenye nyasi na miti kwa mbali. Chini ya anga ya buluu, hii inaonyesha tukio la usambazaji au shughuli ya kijamii. Mandhari inaonyesha shughuli ya nje, inayohusisha ushirikiano wa kikundi.

Pana mwanamme akisukuma mkokoteni kwenye barabara iliyojaa maji amebeba bagi kubwa mgongoni na amevaa nguo za kawaida magari mengi ikiwemo matatu na gari za dharura yanaonekana nyuma yake mandhari inaashiria kuwa kuna maji mengi barabarani labda kutokana na mvua.

Hii ni sehemu ya mradi ya maji wa baya kibanda namba tano tunaona watu wawili wakichota maji kwenye mitungi ya huduma ya maji inayotolewa kupitia dirisha la kibanda huku tanki kubwa likiwa juu ya paa mazingira yanaonekana safi na nadhifu.

Pana kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana za bluu zenye nembo. Wamekusanyika katika tukio au mkutano baadhi yao wanashikilia vitabu au nyaraka huku mwanamke mmoja akionekana akizungumza nao. Inaonekana kuwa shughuli ya kijamii yenye mchanga wanaume na wanawake wazima labda inafanyika nje au katika jengo.

Pana meza ya mviringo iliyotengenezwa kwa mbao. Juu yake kuna chupa nyingi za glasi zenye vinywaji ama dawa za kienyeji. Pembeni kuna bango lenye maandishi DR. MDUMBA likitangaza huduma ya tiba ya magomjwa mbalimbali kwa kutumia dawa hizo. Kuna pia baiskeli nyuma ya meza hiyo. Mazingira yanaonekana kuwa ya eneo la nje kijijini au mtaa wa kawaida.